Mfumo wa kujifunzia mtandaoni unaonekana ukionyesha wanafunzi wawili, mmoja akiwa amekaa kwenye kiti na mwengine amekaa chini, kompyuta ndogo kubwa inaonyesha skrini yenye video na ikoni za elimu. Rundo la vitabu limewekwa kando likionyesha umuhimu wa kusoma.

Mtu anayefundisha anaonekana akitoka kwenye skrini ya kompyuta mpakato, akielekea kwenye rundo la vitabu. Vitabu vimepangwa kando ya kompyuta vikiwa na rangi tofauti ya jalada. Majani na maumbo ya kijiometri ya bluu yanaonekana nyuma, yakionyesha muundo wa kisanii. Inaashiria dhana ya elimu ya mtandaoni au kujifunza kwa kutumia teknolojia.

Mwanaume mzee anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Amevalia shati la denim na miwani. Anaonekana kuandika kitu kwenye daftari huku akiangalia skrini ya kompyuta. Mazingira yanaonekana kuwa ya ofisi au chumba cha kusomea.

Kijana anaonekana akitabasamu na kuonekana kwenye furaha akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni. Ameketi mbele ya kompyuta mpakato akitumia kalamu kuandika kwenye daftari. Vitabu na vifaa vingine vya shule vimeonekana mezani vikionyesha mazingira ya kujifunzia. Inaonekana yuko nyumbani akifanya masomo ya mtandaoni au kazi ya shule.

Mwanamke anaonekana ameketi mbele ya kompyuta ndogo akifanya kazi yake ya kila siku. Anatumia kibodi cha nje na kipanya, akionyesha utumiaji wa vifaa vya ziada. Kwa juu yake, kuna skrini kubwa inayoonyesha simu ya video, na watu wengi, wamekusanyika. Hali ya chumba inaonyesha mazingira ya nyumbani, au ofisi ya kibinafsi, ikionyesha mazingira ya kazi ya mbali.

Ikoni za watu mbali mbali zikiwakilisha mawasiliano ya kidigitali kote ulimwenguni zimetumika. Ramani ya dunia imeonyeshwa nyuma, ikiwa na nyaya zinazo unganisha watu tofauti. Kwashiria mutandao mpana. Chini ya ramani kuna vifaa vya ki elektroniki kama kompyuta ndogo, kompyuta ya ramani na simu mahiri, zikisisitiza matumizi yakiteknolojia, inaweza kwashiria dhana ya mtandao ya kijamii au mawasiliano ya kimataifa.

Mwanamke anaonekana ameketi kwenye dawati akitazama kompyuta ndogo huku akishika penseli. Nywele zake zimefungwa vizuri juu ya kichwa chake, amevalia shati la rangi ya dhahabu na nguo nyeupe ndani. Inaonekana anajishughulisha na kazi au kujifunza.

Mwanamke kijana anatabasamu akitumia kompyuta yake ndogo na kuandika kwenye daftari. Amevaa vipokea sauti vya masikio. Akionyesha anaweza kuwa anasikiliza sauti au muziki, anapofanya kazi. Anakaa kwenye meza ya mbao, na daftari zingine zimewekwa chini ya lile analoliandikia. Kwa nyuma mazingira yanaonekana kuwa ya nyumba, labda jikoni au sehemu ya kujifunzia.

Mwanamke mchanga ameketi kwenye dawati akitazama kitu anachokishika mkononi. Anaonekana akielekeza kidole chake kwenye kidhibiti cha duara kinachofanana na dunia. Nyuma yake kuna rafu kubwa iliyojaa vitabu ikionyesha mazingira ya kujifunza au maktaba.

Msichana mwenye nywele za rangi ya waridi ameketi chini akiwa amevalia kofia ya rangi ya waridi na vipokea sauti vya buluu. Anaonekana akitazama kitu kwenye kompyuta ndogo na kushika kalamu. Kwa nyuma, kuna kiti kikubwa cha rangi ya kijivu na meza ndogo yenye sufuria.

Mwanamke anaonekana akifanya mkutano wa video akiwa amevaa vipokea sauti masikioni. Ana tabasamu usoni na anaonekana akipunga mkono, labda akiwasalimia watu upande wa pili. Kitabu kikubwa kiko wazi mbele yake na rundo la vitabu vingine liko karibu. Amevalia sare ya rangi ya manjano na bangili za kijani mkononi.

Mchoro huu unaonyesha dhana ya kujifunza kidijitali au kutengeneza maudhuhi. Kompyuta ndogo imeonyeswa ikiwa na vitabu vinavyotoka ndani yake. Mwanamke amesimama karibu na ubao mweupe akionekana kuandika au kufundisha. Pembeni kuna kalamu, daftari na vitu vingine vinavyohusiana na elimu na kazi.

Kompyuta ndogo imewaka mbele ya mandhari ya mtandao wa mawasiliano. Ikoni mbalimbali za huduma za mtandaoni zimeunganishwa na dots za mistari zikionyesha mtandao mkubwa. Kila ikoni inawakilisha huduma tofauti kama vile eneo, barua pepe na mawingu.

Mchoro huu unaonyesha dhana ya elimu ya mtandaoni au kujifunza kidijitali , watu wawili wanaonekana wakifanya kazi na vifaa vya kidijitali kama vile kompyuta na kompyuta ndogo . Mmoja amekaa juu ya rundo la vitabu akionyesha ujifunzaji wa kitamaduni ukikutana na teknolojia , skirini kubwa inaonyesha ikicheza video ikiashiria mahudhui ya elimu au mafunzo.

Mikono ya mtu inaonekana ikichapa kwenye kompyuta ndogo. Dirisha la video la mtandaoni linaonekana likielea juu ya kibodi likionyesha maudhui yanayochezwa. Chini ya video kuna ikoni za faili zinazoelea zikionyesha uwezo wa kushiriki au kupakua. Inaonekana mtu huyo anajishughulisha na kutazama video au kuhariri maudhui mtandaoni.

Mtoto anaonekana ameketi mezani, akifanya masomo ya mtandaoni kwa kutumia kompyuta mpakato. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna mwalimu na wanafunzi wengine wanaonekana wakishiriki katika somo la video. Mtoto ameshika penseli na anaandika kwenye karatasi, akionekana makini na masomo yake. Mbali na kompyuta, kuna kikombe cha penseli na mimea midogo ikionyesha mazingira ya kujifunzia nyumbani.

Mwanamme mmoja ameketi kwenye dawati. Amevaa kifaa cha sauti na anaonekana kuwa kwenye mkutano wa video. Anaangalia nyaraka zilizo mbele yake ambazo zina grafu na chati zikionyesha data. Kwenye kompyuta yake kuna mtu mwingine anayeonekana kwenye simu ya video. Nyuma yake kuna skrini nyingine inayoonyesha chati za hisa au data ya kifedha.

Mtoto anaonekana akitumia kifaa cha kielektroniki kwa kujifunza. Skrini inaonyesha neno e-learning na ramani ya dunia yenye alama mbalimbali, zikionyesha dhana ya kujifunza kidijitali. Tabasamu usoni mwa mtoto linaashiria furaha na ari katika mchakato wa kujifunza. Inaonekana mtoto anatumia kompyuta kibao au kifaa kama hicho kwa madhumuni ya elimu.

Mtoto anaonekana ameketi kwenye dawati, akitumia kompyuta mpakato kwa ajili ya masomo. Skrini ya kompyuta inaonyesha maneno e-learning , na picha ya balbu ya mwanga, ikionyesha dhana ya kujifunza. Mtoto amevaa fulana ya kijani kibichi na ameshika kibodi, akionekana makini. Juu ya dawati, kuna karatasi za rangi mbalimbali na simu ya mkononi.

Kijana mdogo anaonekana amekaa mbele ya kompyuta ndogo akionekana kufikiria kwa undani. Ameegesha kitovu chake mkono wake akionyesha utulivu na umakini. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu na mimea ya ndani ikionyesha mazingira ya nyumba au maktaba.

Neno continuous learning imeonyeshwa kupitia seti ya vielezo. Vielezo kumi vinawakilisha dhana tofauti kama vile: e-learning, self directed learning, up-skilling , na life-long learning . Wahusika wanaonyeshwa wakifanya kazi na kujifunza katika mazingira mbali mbali, baadhi wakiwa na kompyuta na vitabu. Rangi za bluu, machungwa na kijani zinatumika kuunda taswira za kisasa na za kuvutia.

Mwanamke mchanga anaonekana akijifunza kwa bidii akiwa na tabasamu usoni. Amejikita kwenye daftari lake akitumia penseli kuandika huku kompyuta mpakato ikiwa wazi mbele yake. Vitabu vingine pia vinaonekana mezani vikionyesha mazingira ya masomo. Inaonekana yuko nyumbani na televisheni kubwa ikionekana nyuma.

Mwanamke na mwanamume mzee wamekaa karibu na meza, huku mwanamke akishika bega la mwanamume. Mwanamume huu ameshika kompyuta kibao na anaonekana akizatama mbele. Wote wawili wanatazama pamoja kwenye kamera wakiwa na sura nzito.

Sehemu mbili za rangi tofauti. Upande wa kushoto una rangi nyeusi iliyokolea. Upande wa kulia una rangi ya bluu iliyokolea. Karibu na bluu ya angani, katikati kuna mpaka mwembamba unaounganisha rangi hizo mbili.

Skrini ya kompyuta mpakato inaonyesha neno e-learning kwa herufi kubwa, likionyesha dhana ya kujifunza mtandaoni. Mikono ya mtu inaonekana ikitumia kibodi cha kompyuta, ikithibitisha matumizi hai ya kifaa hicho. Karibu na kompyuta kuna mimea midogo, miwani na simu ya mkononi, ikionyesha mazingira ya kazi ya kawaida. Inaonekana kama mtu anashiriki katika shughuli ya kujifunza.

Kundi la watu linaonekana likifanya kazi kwa pamoja. Labda katika mkutano au warsha. Watu kadhaa wamekaa kuzunguka meza, na kila mmoja ana kompyuta yake mbele yake. Mwanaume mmoja anayeonekana kuwa na asili ya Asia kusini, anazungumza na mwanamume mwingine, na wote wanaonekana kuwa makini. Kwa nyuma, kuna masanduku yenye maandishi Google Digital Skills for Africa , ikionyesha muktadha wa mkutano.

Mtoto mwenye nywele za asili yenye mikunjo anaonekana akitazama kwa makini kompyuta mpakato. Amevalia sweta ya shingo ya juu ya rangi ya kijivu isiyo na rangi. Mkono wake unaonekana ukishika kalamu au penseli akionyesha uwezakano wa kuwa anafanya kazi au kujifunza. Nyuma yake kuna kitu kinachoonekana kama gitaa kikiongeza mguso wa kisanii kwenye mandhari.

Mchoro unaonyesha ulimwengu wa elimu ya kidijitali na ujifunzaji mtandaoni. Kuna vitabu wazi, kompyuta ya mezani inayoonyesha video, na pia ikoni za wingu, kalenda na balbu ya mwanga, zikiwakilisha vipengele mbalimbali vya kujifunza. Mwanaume mwenye ndevu anaonekana kama mwalimu au mwelekezaji akiwakilisha jukumu la rasilimali watu katika elimu.

Kompyuta mpakato inaonekana ikiwa wazi ikionyesha maktaba ya vitabu mtandaoni kwenye skrini yake. Vitabu vingi vya rangi tofauti vimepangwa kwenye rafu ndani ya skrini ya kompyuta. Kibodi ya kompyuta inaonekana kwa mbali ikionyesha kuwa ni kifaa kinachotumika. Mandhari ya nyuma ni nyeupe safi ikiwa ni msisitizo kwenye kompyuta na vitabu.

Mwanamke anatabasamu akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo akionekana akisalimia au kuaga. Amevalia shati la kitambaa jepesi na ana vipokea sauti vya maskioni. Kwa mbali kuna ubao mwesui unaoashiria mazingira ya kufundisha au ofisi.

Mwanamke amevaa kifaa cha uhalisi pepe VR na anaonekana akitazama kitu. Macho yake yamefunikwa na kifaa hicho, akionyesha kuzama kabisa katika ulimwengu wa kidijitali. Kwenye mandhari ya nyuma, kuna madirisha mawili yanayoelea yenye maudhui tofauti, yakiwemo ya MetaVerse na celli za Kibiolojia .

Msichana mdogo anaonekana akiwa amelala kifudifudi mezani, akijishughulisha na kuandika kwenye daftari. Amevalia shati la rangi ya waridi na nyeupe, likionyesha muundo wa kufungwa. Mkono wake umeshikilia kalamu akionyesha umakini wake kwenye kazi.

Mwanamke mchanga mwenye nywele zilizojikunja na miwani anatazama kompyuta kibao. Amevaa koti jeusi na anaonekana kuwa nje, pengine kwenye jukwaa au barabara. Kwa nyuma, kuna mtu mwingine anayetembea mbali, na majengo yaliyofifia yanaonekana yakionyesha mazingira ya mijini. Anaonekana kuzingatia anachokifanya kwenye kompyuta kibao.

Kitabu kilicho wazi kinaonekana kikiwa na kung'aa kwa rangi ya zambarau na bluu. Kikiwakilisha dhana ya digitali. Mistari inayo ng'aa na nukta zimeunganishwa. Zikiunda muundo wa mtandao. Kitabu kinaonekana kikiwa kimewekwa juu ya kompyuta ndogo ambayo pia inang'aa.

Watoto watatu wanaonekana wamekusanyika kwenye kompyuta mpakato wakijifunza , wawili kati yao wamevalia sare ya bluu na nyeupe wakionekana kushirikiana katika shughuli ya kompyuta. Mtoto mmoja anaonekana akiandika kwenye kibodi huku wengine wakitazama kwa umakini , wanafunzi hawa wanaonekana kuwa makini na shughuli wanayoifanya.

Mtu anaonekana ameketi mbele ya kompyuta mpakato akishiriki katika mkutano wa video. Meza yake imejaa vitu kama vile vitabu, kalamu, simu na taa ya mezani. Kwenye skrini ya kompyuta kuna nyuso za watu wengine zikionyesha kuwa ni mkutano wa ana kwa ana mtandaoni.

Katika chumba cha mkutano watu kadhaa wamekusanyika wakiwa katika mkutano wa video. Kwenye ukuta skrini kubwa inaonesha washiriki wengine wa mkutano kutoka maeneo tofauti. Watu wawili wanaonekana wakishikiri kikamilifu kwenye meza huku mwanamke mmoja akiongea kwa ishara za mikono.

Watu watatu wamekusanyika karibu na kompyuta ndogo wakionekana kushirikiana. Mwanamume mmoja amesimama akimwangalia mwanamke aliyeketi mbele ya kompyuta. Mwanamke huyu amevaa miwani na anaonekana akichapa kwenye kibodi. Inaonekana ni mazingira ya ofisi au timu ya kazi ambapo ushirikiano unasisitizwa.

Mchoro unaonesha dhana ya kujifunza mtandaoni au elimu ya mbali. Mwanamke mmoja ameketi akitumia kompyuta ndogo akionekana kujifunza kwenye skrini kubwa. Mwanamke mwingine anaonekana akifundisha live na vifaa vya kujifunzia vimewekwa pembeni. Inawezekana inawakilisha kozi ya mtandao au madarasa ya kidijitali.

Mwanamke anatabasamu akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo. Karibu naye kuna madirisha mengi yenye pop up yaliyoelea angani yakionyesha maudhui mbalimbali. Inaonekana kama anafanya kazi au anajifunza kutumia programu za mtandaoni.

Washa inaendelea huku washiriki wakitumia kompyuta zao za mkononi, mbele kuna skrini kubwa enye maandishi Teccam ikionyesha lengo la mkutano baadhi wa watu wakionekana wakifwatilia kwa makini wengine wakifanya kazi kwenye kompyuta zao.

Kuna uwanja wa mpira wa kikapu ulio wazi wenye nguzo na ubao wa kufungia. Nyuma ya uwanjaa kuna majengo yenye paa za vigae vyekundu yaliyozungukwa na miti. Miti mirefu na vichaka vinazunguka eneo hilo vikionyesha mazingira ya asili.

Duka kubwa la kulala lina vitanda vingi vilivyopangwa kwa safu. Kila kitanda kina chandarua cha kijani kibichi kilichoning'inia juu yake, kikiashiria ulinzi dhidi ya mbu. Sanduku jeusi la chuma labda la kuhifadhia mali limekaa mbele ya kitanda kimoja. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida na inaonyesha mazingira ya ndani.

Watu kadhaa wamevaa nguo za michezo na wamekusanyika kwenye uwanja wa kijani. Wengine wanaonekana wamepiga mpira huku wengine wakiwa wamesimama. Kwa mbali kuna majengo na miti yakionyesha mazingira ya nje. Huu ni mchezo wa soka au mazoezi ya timu.

Chumba hiki kinaonekana kuwa na vitanda viwili vya ghorofa, vikiashiria labda ni chumba cha kulala cha pamoja au hosteli. Kila kitanda kimetandikwa shuka zenye michoro ya maua na mito yenye rangi mbalimbali. Dirirsha kubwa lenye pazia la rangi ya dhahabu linaruhusu mwanga wa nje kuingia ndani ya chumba. Mazingira yanaonekana kuwa rahisi na yanayofaa kwa makaazi ya watu wengi. Hali ya mpangilio wa vitanda inaweza kupendekeza kuwa ni chumba cha kulala.

Kikundi cha watu kinaonekana kimekaa katika chumba kinachoonekana kama darasa au chumba cha mikutano. Watu wengi wamekaa kwenye viti vya shule vinavyoonekana kama dawati moja. Baadhi ya watu wamesimama nyuma, wengine wakiwa wameketi mbele karibu na meza kubwa. Inaonekana kama kuna mkutano, semina au darasa linaloendelea.

Chumba kinaonyesha vitanda viwili vilivyopangwa juu kwa chini, vikiwa vimefunikwa na shuka zenye muundo tofauti. Ukuta wa nyuma una rangi ya machungwa nyepesi, na upande wa kushoto kuna dirisha kubwa lenye mapazia ya rangi ya zambarau. Chini ya kitanda cha chini, kuna kabati mbili za kuhifadhi vitu. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha ukiangazia chumba vizuri.

Wachezaji wa mpira wa miguu wamevalia jezi za rangi nyekundu na kijani, wakishindana vikali uwanjani. Mchezaji mmoja ameruka juu akijaribu kuupiga mpira kwa kichwa, huku wengine wakimzunguka. Nyuma yake kuna goli la mpira wa miguu na miti, kuashiria kuwa mchezo unafanyika nje.

Lango la maktaba linaonekana wazi likialika watu kuingia. Juu ya mlango kuna bango lenye neno library lililoandikwa wazi. Ndani ya maktaba kuna dawati la huduma na viti vingine vinavyohusiana na usomaji.

Nafasi hii inaonekana kuwa chumba kikubwa chenye meza na viti vingi. Kuta zimepakwa rangi mbili sehemu ya chini ni bluu na juu nyeupe. Dari zina mbao zenye umbo la V na kuna taa zilizoning'inia. Kuna madirisha kadhaa ambayo yanaacha mwanga wa asili uingie ndani.

Chumba cha darasa tupu chenye meza ndefu na viti vilivyopangwa kwa safu. Viti vina rangi tofauti ikiwemo kijani, nyekundu na nyeusi. Madirisha makubwa yamefunikwa na mapazia mekundu na yana ruhusu mwanga kuingia ndani. Kwa mbali kuna ubao mweupe uliowekwa ukutani ukiashiria kuwa ni nafasi ya kujifunzia.

Maktaba kubwa yenye rafu nyingi zilizojazwa vitabu imeonyeshwa. Safu za rafu ndefu zimepangwa kwa mpangilio zikiwa na vitabu vingi vya aina mbalimbali. Mbele kuna meza kubwa za kusomea zilizo na viti vya buluu zikionesha mahali pa utulivu pa kusomea.

Vitanda viwili vya ghorofa vinaonekana vikiwa vimepangwa ndani ya chumba. Vitanda hivi vina magodoro ya shuka za rangi ya kijani buluu. Inaonekana kama chumba cha kulala cha wanafunzi labda katika abweni. Kuna mandishi ya nayosomeka St. George's Secondary School Boarding Section yakidhibitisha kwamba ni sehemu ya bweni la shule.

Chumba cha mkutano kimepangwa vizuri kikiwa na meza kubwa ya mbao katikati. Viti nyingi za rangi nyeusi zimepangwa kuzunguka meza zikionyesha uwezo wa kuketi watu wengi. Kwenye ukuta kuna runinga kubwa inayocheza maudhui na ubao mweupe wa kuandika.

Watoto kadhaa wamejifunza kucheza tenisi kwenye uwanja wa buluu wenye wavu mweusi. Mwalimu anaonekana akisimama nyuma yao akiongoza mafunzo. Kwenye uwanja, kuna raketi za tenisi na mipira michache iliyotapakaa. Inaonekana ni somo la tenisi kwa watoto wadogo labda shule ya tenisi.

Chumba kidogo cha kulala kinaonekana kikiwa na kitanda kimoja chini ya shuka ya kijani, na mto wa bluu. Juu ya kitanda kuna chandarua cheupe kilichoning'nia kikionyesha ulinzi dhidi ya mmbu. Kabati la mbao lenye kioo limekaa kando ya kitanda likitoa nafasi ya kuhifadhi vitu.

Jumba la ukumbi wa mkutano linaonekana likiwa tupu likisubiri watazamaji. Safu nyingi za viti vya kijivu zimepangwa kwa utaratibu, zikielekea jukwaa mbele. Jukwani, kuna meza yenye nguo ya blue na viti viwili vikiashiria eneo la speaker au waheshimiwa. Kuta za pembeni zina paneli za mbao na kuna pazia jeusi la jukwaa.

Vitanda viwili vya ghorofa vilivyo na fremu za chuma na matindiko meupe na blanketi nyekundu za divai. Ukuta wa nyuma wa vitanda una rangi ya blue , upande wa kulia kuna dirisha kubwa linaloruhusu mwanga wa asili kuingia chumbani, na chini yake kuna dawati ndogo na kiti.

Chumba cha darasa kinachoonekana wazi kina viti na meza zilizopangwa kwa safu nadhifu. Katikati ya chumba, ubao mweusi umewekwa mbele ya dawati ya mwalimu. Sakafu inang'aa ikionyesha usafi na utunzaji mzuri. Hali ya chumba inaashiria mazingira tulivu na tayari kwa ajili ya kujifunza.

Rafu ya vitabu imejaa vitabu vya aina mbalimbali vikionyesha maktaba au mkusanyiko wa vitabu nyumbani. Juu ya rafu kuna picha iliyopangwa vizuri na kitabu kingine. Kitabu kimoja kimeandikwa thee sing na kingine kimeandikwa obama's .

Watu watatu wamekusanyika nje, wakishughulikia maandalizi ya chakula. Wanaonekana wanakata nyama kwenye bakuli kubwa jeupe, huku bakuli jingine la kijani likiwa karibu. Mazingira yanaonekana kuwa ya udongo, yakionyesha kuwa shughuli inafanyika nje. Inawezekana wanajiandaa kupika mlo wa pamoja.

Watu wawili wamekaa kwenye benchi la mbao mbele ya pazia. Mmoja wao amevaa nguo zenye muundo wa kitamaduni labda kanga au kitenge. Mwingine amevaa vazi la rangi ya manjano na bluu. Anaonekana kufunikwa kichwa. Jukwaa limepambwa kwa balloon na nyota likionyesha labda tukio maalum au tamasha.

Katika uwanja wa wazi mchezo wa mpira wa kikapu unaendelea, mchezaji mmoja aliyevaa fulana nyekundu na kaptura nyeusi ameruka juu akijaribu kufunga kikapu, wachezaji wengine wawili wakiwa wamevalia sare za bluu na nyeupe wanaonekana karibu .Kocha au msimamizi amevaa shati la rangi ya krimu na kofia nyekundu anawaangalia wachezaji.

Mtoto anaonekana akipiga piano akiwa na tabasamu kubwa usoni. Anaonekana kuwa na furaha na anafurahia kucheza mziki. Amevalia vazi jekundu na shati jeupe. Mazingira ni ya shule au kituo cha muziki ambapo watoto wanajifunza kucheza ala.

Mwanaume na msichana mdogo wameketi kwenye meza. Wakishirikiana na kompyuta kibao. Mwanaume anaonekana akimsaidia msichana huyo ambaye anaonekana kuwa na ulemavu wa mkono. Msichana huyo anatabasamu. Akionyesha furaha na hamu ya kujifunza. Inaonekana ni mzazi na mtoto, Labda wakifanya kazi ya shule au kucheza pamoja.

Wanaonekana kuwa wanawake wawili wakishauriana. Mmoja ameshikilia mwingine karatasi. Mwanamke aliye upande wa kulia mwenye nywele zilizo kunjamana na miwani, anaonekana akitoa maelekezo au kueleza jambo. Mwanamke mwengine anayeonekana kuwa na sifa za down syndrome anasikiliza kwa umakini. Wako katika mazingira ya ndani labda ofisini au darasani, na watu wengine wakiwa nyuma.

Watu kadhaa wameketi kwenye meza wakiwa wamejishughulisha na shughuli za sanaa na ufundi. Mwanamke mmoja mwenye nywele fupi anaonekana akishika kitu cha kutazama. Mwanume mmoja mwenye shati jeusi anashika kitabu au karatasi. Kwa mbali kuna ubao wa matangazo wenye michoro ya maua.

Watoto kadhaa wameka kwenye sakafu, wakiwa wameinua mikono yao juu. wengine wanaonekana wakitabasamu na kuangalia mbele wakionyesha ushiriki. Kuna mapambo ya rangi tofauti kwenye ukuta wa nyuma yakionyesha mazingira ya shule au chekechea.

Mtoto anaonekana akijitahidi kuandika. Anakabiliwa na changamoto fulani, labda kutokana na ulemavu, kwani anaonekana akitumia kinywa chake kushikilia kalamu. Anaonekana kuwa amejikita kikamilifu katika shughuli yake ya masomo.

Mwanamke na mtoto wamekaa mezani wakishiriki katika shughuli ya kuchora. Mwanamke huyo anaonekana akitabasamu kwa upole na kumtazama mtoto kwa uangalifu, akionyesha uhusiano wa karibu na kumuunga mkono. Mtoto anashikilia kalamu ya kuchora na anaonekana akifurahia huku akitabasamu kwa furaha. Karatasi iliyochorwa inaonekana mbele yao.

Mwanamke na kijana wanaonekana wakiwa pamoja wakizingatia kitabu kilicho wazi mbele yao. Kijana anaonekana akitumia vidole vyake kusoma maandishi ya Braille akionyesha uwezo wake wa kujifunza. Mwanamke anaangalia kijana huyo kwa umakini na tabasamu la upole akionyesha uungaji mkono wake. Nyuma yao ubao wenye herufi za alphabeti unaweza kuonekana ikionyesha mazingira ya darasa au kituo cha elimu.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha magurudumu akishika kitabu wazi kwa mkono mmoja na simu ya mkononi kwa mwingine. Amevaa miwani na fulana ya kijivu akionyesha utulivu. Kwa nyuma sofa ya rangi ya kahawia na mmea wa ndani unaonekana ikionyesha mazingira ya nyumbani.

Wanawake wawili wanaonekana wakifanya kazi pamoja kwenye kompyuta. Mwanamke moja mwenye nywele za rangi ya shaba anatoa maelekezo au msaada kwa mwengine. Msichana mwingine anayeonekana kuwa na miwani, anazingatia skrini kwa makini.

Kutoka upande wa nyuma mtoto anaonekana ameketi darasani. Kwenye sikio la mtoto kifaa cha kusaidia kuskia kinaonekana kimevaliwa. Kwa mbali kuna mtu mwengine labda mwalimu ameketi mbele ya ubao mweusi. Mazingira yanaonekana kuwa ya darasani huku viti na meza vikionekana kwa mbali.

Kikundi cha watoto na walimu wao wako ndani ya bwawa la kuogelea. Watu wanne wanashikilia bodi za blue juu ya vichwa vyao wakionyesha furaha. Walimu wanaonekana wakitabasamu na kuwaongoza watoto. Inaonekana ni somo la kuogelea kwa watoto wadogo.

Mtoto anaonekana akisoma kitabu chenye jalada la zambarau akiwa anatabasamu usoni. Amefunga nywele zake juu na amevaa miwani ya rangi ya njano. Mkoba wa blue unaonekana mabegani mwake ikionyesha huenda anatoka shuleni au anaenda shuleni. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti kuashiria kuwa yupo nje.

Msichana mchanga anatabasamu, akiwa amelala chini mbele ya kompyuta ndogo. Mkono yake imeinuliwa akionyesha ishara ya amani au usalama. Amevalia shati la rangi nyekundu na mandhari ya nyuma inaonyesha chumba chake. Inaonekana anafanya simu ya video au anajifunza kitu mtandaoni.

Njia ndefu ya hospitali inaonekana ikiwa na mpangilio wa vigae vya bluu na vyeupe kwenye sakafu. Mwanamke anasukuma kiti cha magurudumu akimsaidia kijana aliyekaa ndani yake. Kijana huyo anaonekana akitabasamu akionyesha furaha.

Mwanamke anaonekana akimwangalia mtoto aliyeketi kwenye kiti maalum akitabasamu. Mtoto huyo ambaye anaweza kuwa na mahitaji maalum anaonekana akishika kitu mikononi mwake na anatoa ulimi kidogo. Mwanamke huyo amevalia koti jeupe labda daktari au mtaalum aliyemhudumia mtoto. Inaonekana kama hali ya kusaidia au kujifunza na mwanga mweupe mwingi ukitoka nyuma.

Mwanaume mwenye nywele za dhahabu anacheka kwa furaha huku akimwangalia mwanaume mwengine. Wawili hawa wamekaa mbele ya kompyuta ndogo labda wakishirikiana kwenye kazi au mradi fulani. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa nafasi ya ofisi au chumba cha kujifunzia chenye rangi angavu.

Mwanamke na msichana wanaonekana wakiwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara. Mwanamke huyu labda mwalimu au mtaalamu anatabasamu kwa upole huku akitumia ishara ya mikononi mwake. Msichana anaonekana akijibu kwa ishara zake akionyesha uelewa na ushirikiano.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke wanaonekana wakiwa mbele ya ubao, wa kijani. Mwanamke anaonekana akizungumza au akielezea jambo fulani huku akitumia ishara za mikono. Mwanamume amevaa shati la rangi ya bluu na tai nyekundu, na anaonekana akimsikiliza mwanamke huyo.

Mwalimu anaonekana akimsaidia mtoto mchanga kutumia kompyuta kibao darasani. Wote wawili wanaonekana kufurahia wanachokifanya, huku mtoto akitabasamu na kumwangalia mwalimu. Nyuma yao kuna ramani ya dunia ukutani na ubao wa kijani.

Kijana mmoja ambaye huenda ana ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anatabasamu. Amevaa fulana nyeupe na kaptura ya buluu, akionyesha utulivu. Anaonekana akipiga picha au akiangaliana na mazingira yake, akionyesha furaha.

Mwanamke anaonekana akimfundisha mtoto mdogo kusoma. Mtoto huyo mwenye nywele za dhahabu anatumia vidole vyake kufuatilia herufi za nukta. Mwanamke huyo amevaa miwani na anatabasamu usoni. Akionyesha uvumilivu na upendo. Huenda wanafunzi, hao wanajifunza breili.

Mwanamke na mtoto mdogo wamekaa chini wakiangaliana kwa makini. Mwanamke huyu anaonekana akimsaidia mtoto labda katika shughuli ya kujifunza au mchezo. Mtoto anaonekana akishikilia kalamu au rangi akiwa amejikita kwenye karatasi .Wako nje na ukingo wa mbao unaonekana nyuma.

Mwanaume na mtoto wanaonekana wakifanya kazi pamoja kwenye kifaa cha kujifunzia chenye namba. Mwanamume huyo amevaa miwani na shati la kijivu. Akionekana kumsaidia mtoto. Mtoto ana nywele ndefu za kahawia na anaonekana, akishika kitu kidogo mkononi mwake. Kifaa wanachotumia kina namba kadhaa za klipu nyeusi.

Watoto watatu wanaonekana wakijifunza au kufanya kazi za shule mezani. Msichana aliye mbele amevalia kifaa cha kusaidia kusikia na anaonekana akichora au kuandika kwenye daftari lake. Kijana mwengine anaonekana amejikita kwenye kazi yake nyuma ya msichana huyo. Mazingira yanaonekana kuwa darasa au chumba cha masomo chenye vifaa vya shule na michoro ukutani.

Mtoto mdogo ameketi mezani akijifunza. Mikono yake imewekwa juu ya kitabu kinachoonekana kuwa cha herufi nundu braille . Mtoto amevaa fulana nyekundu na sura yake haijaonekana vizuri, ikiashiria kuwa umakini upo kwenye mikono na kitabu. Nyuma yake ubao mweusi unaonekana kuashiria kuwa yupo darasani.

Mwanamke na mtoto wamekaa mezani wakishiriki katika shughuli ya kujifunza. Mwanamke huyu anaonekana akimfundisha mtoto kutumia ishara au matamshi huku akishika pete ndogo ya buluu. Mtoto anaonekana akimtazama mwanamke huyu kwa makini na kushika kitu chenye rangi ya chungwa mkononi mwake.

Anatabasamu akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo na kufanya ishara kwa mikono yake. Amevalia shati la kahawia na miwani akionyesha umakini wake. Mandhari ya nyuma inaonyesha madirisha na ukuta wa matofali.

Mwanafunzi anaonekana akipiga makofi kwa furaha akiwa darasani anatabasamu pana usoni mwake akionyesha kufarahia mbele yake kuna daftari basi na kalamu, ikionyesha kuwa anafwatilia somo, wanafunzi wengine wanaonekana kwa nyuma, baadhi wao wanaonekana wakifurahia.

Mama na mtoto wamekaa mezani walishiriki shughuli. Mtoto ana tabasamu pana na anaonekana kufurahia anachokifanya. Mama anamtazama mtoto wake kwa upendo na uangalifu. Kuna vitu vya kuchezea vilivyopangwa vizuri karibu nao, vinavyoashiria mazingira ya kujifunza au kucheza.